Kijana, mwenye nywele fupi, amekaa mezani. Anaonekana kufikiria sana, akiangalia juu. Mkono wake, umelala kidevuni. Tarakilishi ya mkononi ipo mbele yake. Daftari wazi na kalamu viko karibu. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu.

Mchoro wa tarakilishi ya mkononi, mwalimu wa katuni yupo ndani ya skrini. Anafundisha fomula ya e=mc squared . Mwalimu huyo pia, anaonekana nyuma, akiwa halisi. Mawimbi ya wifi, yanaonekana pande mbili. Hii inaashiria, kujifunza mtandaoni.

Bango la kidijitali au ukurasa wa wavuti, unaoelezea jukwaa la e-learning . Mandhari ni ya zambarau iliyokolea, ikiwa na michoro ya kisasa. Kwenye upande wa kushoto, kuna mchoro mkubwa wa kompyuta mpakato, na juu yake kofia ya kuhitimu.

Kompyuta mkononi yenye mkutano wa video, kitabu na kalamu ziko mbele. Kikombe cha samawati na tufaha nyekundu viko karibu. Vitabu vimerundikana nyuma. Meza ya mbao inaonekana. Inaonyesha mazingira ya kazi au ya kujifunza nyumbani.

Mwalimu akitoa mada. Yeye amesimama mbele ya ubao mweusi ambao umejaa formula na hesabu za hisabati zilizong'aa kwa rangi ya kijani. Anatumia mkono wake wa kulia kuelekeza kwenye formula fulani akionekana kuelewa.

Mwanafunzi akiwa ameketi mbele ya tarakilishi, anafanya masomo ya mtandaoni. Kwenye skrini mwalimu anaonekana akifundisha darasa. Mwanafunzi anashika kalamu, na kuandika kwenye daftari lililofunguliwa. Hii inaashiria msomo wa mtandao.

Mtu, kutoka nyuma akiwa amevaa vipokea sauti masikioni akihudhuria mkutano wa video kwenye kompyuta yake ndogo. Skrini inaonyesha watu kadhaa kwenye simu za video wakiwa wamepangwa kwenye gridi ya mraba. Mtu huyo anaonekana kuandika kitu kwenye kitabu chake.

Kijana mmoja mwanafunzi akiwa ameketi kwenye dawati la mbao ndani ya maktaba. Amevalia shati lenye miraba myekundu na nyeupe na anatabasamu huku akiandika kwenye daftari lake. Kipakatalishi kimewekwa mbele yake na kuna vitabu vingine vikiwa vimepangwa karibu naye.

Kijana mmoja mwanafunzi ameketi kwenye meza. Anatabasamu na kutumia tarakilishi yake ndogo. Amevaa miwani na shati la denim la rangi ya samawati. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wakiwa wamekaa na kutumia tarakilishi zao.

Msichana anatumia kompyuta ndogo, amevaa sweta ya kijani hafifu. Anatazama skrini yenye majina ya watu. Daftari na simu ziko mezani. Maua machache yanaonekana nyuma, hii ina ashiria mkutano mtandaoni. Mwanga unamulika kutoka juu.

Simu mahiri, iliyoshikiliwa mkononi, ikiwa na screen inayoonyesha tovuti ya nadi. Tovuti hii, ina kichwa cha habari, transforming the way people learn na picha ya mwanamke aliyekaa akiwa ana tabasamu. Chini yake, kuna maandishi, connecting learners and experts in 3000 plus subjects . Nyuma ya simu, kuna screen kubwa zaidi.

Mwanamke amekaa kwenye sofa ya zambarau, amevaa hijabu ya kijivu, kipakatalishi kipo mbele yake juu ya meza. Kuna vitabu na mishumaa pia mezani. Matakia yenye michoro tofauti yamepangwa nyuma, anaonekana akifanya kazi kwa umakini.

Mwanamke mmoja ameketi mbele ya tarakilishi mpakato iliyoandikwa e-learning .Amevaa shati la kijani kibichi. Juu ya meza kuna simu ya mkononi na pia kuna kalamu ambazo ziko ndani ya kikombe. Inaonyesha dhana ya masomo ya mtandao.

Kifaa cha tarakilishi mpakato kikiwa katikati. Kwenye skrini ya tarakilishi kuna picha ya mwanafunzi aliyevaa kofia ya kuhitimu. Pembeni kuna kikombe cha kahawa kinachotoa moshi. Chini ya tarakilishi kuna simu ya mkono yenye nembo ya kofia ya kuhitimu.

Mtoto mdogo anatabasamu huku akitumia tarakilishi, kwenye skrini tuna ona ikoni mbali mbali na neno e- learning ku ashiria masomo ya mtandaoni. Amevaa shati ambalo ni manjano huku akionyesha kitu kwenye skrini.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha dhana ya elimu mtandaoni na kujifunza kwa mbali. Inaonyesha tarakilishi kubwa katikati yenye skrini inayoonyesha video ya kufundishia. Kushoto kuna mwanaume aliyeketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta yake.

Mwanafunzi mdogo, mwenye nywele fupi, amekaa mbele ya tarakilishi. Anaonekana kuzingatia sana. Penseli ipo mkononi mwake. Gitari inaonekana nyuma yake. Anaonekana akijifunza au akitazama kitu. Mwanga unamulika vizuri, nywele zake zimefura vizuri.

Mkono wa mtu ukiandika kwenye daftari lililokuwa wazi huku kompyuta mpakato ikiwa mbele yake. Juu ya meza kuna picha ya wallgram zinazoelea hewani. Picha hizo ziaonyesha alama mbalimbali.

Mwanamke wa asili ya kihindi akifunza kwa njia ya mtandao. Amevaa vifaa vya kusikiliza na anatabasamu. Ana kitabu wazi mbele yake na rundu la vitabu vingine. Simu imewekwa kwenye stendi ikirekodi au kupiga simu ya video. Inaonekana kama anafanya mkutano mtandaoni.

Mtoto ameketi mbele ya tarakilishi. Kwenye skrini ya tarakilishi kuna mkutano wa video ukionyesha walimu na wanafunzi wengine. Mwalimu mmoja yuko katikati ya skrini akifundisha. Mtoto ana kalamu mkononi akionyesha anajifunza kwa bidii. Hii inaakisi elimu ya mbali.

Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu anaonekana ameketi kwenye kiti kikubwa cha ngozi. Anatumia tarakilishi yake mpakato akiangalia skrini kwa makini. Amevaa sweta lakini cheupe. Chumba kinaonekana kuwa sebuleni kikiwa na mapambo mengine kama picha ya sanamu ya kiti.

Vifaa vya kujifunzia vikiwa vimepangwa. Kuna kompyuta ndogo iliyo wazi ikionyesha video ya mwanamke aliyefuzu. Karibu naye, kuna kikombe chekundu cha kahawa kinachotoa moshi. Pia, kuna simu mahiri. Daftari lililo wazi lenye kalamu na miwani juu yake. Vitu vyote viko juu ya uso mweupe.

Masomo ya kujifunza kwa njia ya mtandaoni. Kompyuta mpakato imefunuliwa kionyesha madarasa ya video. Mwalimu anaonekana akifundisha. Vitabu kadhaa na vimepangwa kando. Kumpyuta ina daftari wazi na kalamu mbele yake. Pia, kuna kikombe chekundu, cha kimepo. Hii inaashiria mazingira tulivu ya masono.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu zuri. Amevaa shati la rangi ya chungwa. Nyuma yake, mwanaume mweusi anaonekana akitabasamu pia akiwa amejificha kidogo. Tarakilishi mpakato na vitabu viko mezani mbele. Mtoto anaonekana kuwa makini na somo au kazi yake. Hii ni taswira ya kujifunza nyumbani.

Mwanafunzi anafanya masomo mtandaoni, tarakilishi mpakato iko mbele yake ikionyesha mwalimu akifundisha. mwanafunzi anaadika kwenye daftari akionyesha umakini. Nyuma kuna wanafunzi wengine wawili.

Msichana mdogo akipunga mkono kwenye simu ya video. Anatabasamu kwa furaha. Amekaa mbele ya tarakilishi mezani. Dafu wazi na kibodi viko pale. Nywele zake ndefu zimefungwa. Anaonekana kufurahia mawasiliano. Nyuma kuna rafu zenye vitu na mimea.

Kompyuta mpakato iliyofunguliwa ikiwa na maneno e-learning na online education kando yake. Wanafunzi kadhaa wadogo wamekaa na kusimama juu ya tarakilishi hiyo wakisoma vitabu. Skrini inaonyesha picha mbalimbali za kujifunza. Picha inaonyesha dhana ya elimu ya kisasa.

Mwanamke akichukua masomo mtandaoni, amevaa shati na samawati na ana nywele zilizokunjamana. Kompyuta yake mpakato inaonyesha mwalimu akifudisha. Ameshika kalamu na kuandika kwenye daftari lake. Vitabu vingine viko mezani.

Mtu anafanya masomo mtandaoni. Tarakilishi mpakato imeekwa mbele yake ikionyesha mwalimu anayefundisha kwenye skrini. Mwanafunzi anaandika kwenye daftari lake. Ofisi inaonekana nyuma. Kuna watu wengine wakifanya kazi. Mmea mdogo hapo mezani. Mazingira ya ofisini angavu.

Mikono ikichapa kwenye kompyuta mpakato. Mtu huyu anaonekana akifanya kazi, labda akiandika au kutafuta habari matandaoni. Kuna kifuatiliaji kingine nyuma, kikionyesha mazingira ya ofisi au masomo. Mwanga unamulika vizuri kuonyesha umakini.

Tarakilishi mpakato yenye maneno e-learning kwenye skrini. Mkono wa mtu unaonekana ukichapa kwenye kibodi. Pembeni, kuna mmea mdogo, miwani, simu na kikombe. Kompyuta ina rangi ya fedha. Inaashiria masomo ya mtandaoni. Vifaa vyote vinatumika katika mazingira ya kazi.

Mhudumu anampa mwanamke kahawa. Mwanamke ameketi mezani akitumia tarakilishi mpakato. Nguo zao ni za kawaida. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma. Baadhi ya vifaa vya kahawa vimewekwa mezani. Chumba kimetulia kikiwa na mwanga.

Mtu akifanya masomo ya mtandaoni. Amevaa vipokea sauti na amekaa mbele ya tarakilishi mpakato. Kwenye skrini, mwalimu anaonekana akifundisha somo la hesabu. Kibao cheusi kilichojaa fomula kinaonekana nyuma yake. Mwanafunzi anashika kikombe cha rangi ya pinki. Hii inaonyesha elimu ya kisasa akitumia teknolojia ya video.

Vielezo viwili vya tarakilishi. Ya kwanza ina kofia ya kuhitimu juu ya glovu ikiwakilisha elimu ya ulimwengu. Ya pili ina kitabu wazi ikionyesha masomo. Zote zimechorwa kwa mstari maridadi na rangi ya chungwa na samawati zinaashiria kujifunza mtandaoni.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti kichwani. Anatabasamu sana akitazama kompyuta mpakato, amebaini yuko mbele ya meza. Kuna glasi ya maziwa, kitabu wazi na kalamu zimepangwa karibu naye. Inaonekana akijifunza kwa njia ya mtandao akiwa nyumbani.

Skrini ya kifaa ikiwa na programu ya Udemy. Kioo cha kukuza kimewekwa juu yake kikikuza maelezo. Maneno Udemy Online Video Courses inaonekana wazi yakionyesha elimu ya mtandaoni. Kuna kitufe cha get kuashiria upatikanaji wa kozi.

Watu watatu kwenye bwawa la kuogelea. Mmoja anaogelea akutumia kifaa cha samawati. Mwanamke mwingine yuko ndani ya maji akimwangalia. Mtu wa tatu amekaa ukingoni mwa bwawa. Maji ni ya samawati na safi. Viti vya rangi tofauti tofauti viko karibu.

Darasa la tarakilishi lenye meza ndefu ya mbao. Kompyuta nyingi zimewekwa juu ya meza hizi zikiwa na skrini nyeusi na kibodi . Zimepangwa kwa safu zikikabili upande moja wa chumba. Madirisha makubwa yenye chuma za ulinzi umefunika ukuta mzima wa kulia.

Mashindano ya kuogelea. Waogeleaji wanne wanaruka ndani ya maji. Watazamaji wengine wamekusanyika chini ya hema. Njia za kuogelea zinaonekana wazi. Maji ya bwawa ni ya samawati. Hema nyeupe na nyekundu zimepangwa. Mwanga wa jua unamulika vizuri.

Maabara ya kisasa yenye meza ndefu ya kazi ya rangi nyeupe. Juu ya meza, kuna sinki nyingi na mabomba ya maji, zikiashiria shughuli za maji. Kabati za kioo zenye milango meupe, zimewekwa juu ya ukuta zikionyesha vyombo vya maabara vilivyohifadhiwa ndani.

Watoto wanacheza tenisi, uwanja ni wa samawati na mistari mieupe. Wavu wa tenisi umeekwa katikati. Kifaa cha kuchezea kiko nyuma. Watoto wengine wanasimama au wameketi. Mipira ya tenisi inaonekana ardhini. Mwanga wa jua unamulika vizuri. Hii inaashiria shughuli ya michezo.

Darasa tupu lenye meza na viti vingi vya wanafunzi. Meza hizo ni za mbao na viti vina chuma na mbao. Baadhi vikiwa na alama za kuchakaa. Zimepangwa kwa safu zikikabili ubao mweupe ulio mbele ya darasa.

Mtoto akiogelea. Amevaa kofia ya samawati ya kuogelea. Miwani ya samawati imemkalia usoni. Maji yanaruka karibu naye. Njia za kuogelea zinaonekana nyuma. Uso wake unaonekana wazi.

Ukumbi mkubwa wa sinema au mkutano. Safu nyingi za viti vya rangi nyekundu zimepangwa kwa utaratibu zikielekea jukwaani. Ukumbi unaonekana kuwa wazi na wenye nafasi kubwa na kuna koshoni nyingine za kuketi juu.

Darasa la kompyuta lenye meza nyingi za mbao na viti. Kila meza ina kompyuta kamili, skrini, kibodi na kipanya. Kuna takriban kompyuta kumi na tano au zaidi zinazoonekana. Skrini zote zimewashwa na zinaonyesha picha au programu fulani.

Chumba kubwa cha mafunzo, labda cha matibabu. Kuna meza kadhaa ndefu zilizofunikwa na vitambaa vyeupe zikiwa na vifaa vya kufundishia. Kila meza ina kifaa kinachoonekana kama sehemu ya mwili wa binadamu.

Basi la shule rangi ya njano limeandikwa school bus juu. Pia jina la Mangu high school namba ya usajili KDG 595 C inaonekana mbele. Basi linaonekana jipya na safi. Miti na majengo yanaonekana nyuma.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vya chuma samawati. Kuna watu wawili wamelala chini. Kuta za rangi tofauti zimeonekana. Madirisha yana mapazia. Kuna kiyoyozi ukutani. Sakafu ina zulia.

Chumba kikubwa cha kulala, labda bweni, vitanda vingi vya gorofa vimepangwa kwa mstari vikionyesha nafasi ya kulala. Baadhi ya vitanda vimefunikwa na shuka, vingine viko wazi. Sakafu ina rangi ya kahawia. Madirisha yanaonekana ukutani.

Maabara tupu ya shule. Kuna meza ndefu, sinki na vifaa vya majaribio. Viti vinne vyeusi vimepangwa mbele ya meza. Dirisha mbili zinaonekana ukutani. Rafu tupu ziko juu. Kila kitu kimepangwa vizuri.

Rundo la vitabu vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Vimekuwa na majina tofauti, baadhi vikiwa na rangi nzuri . Rangi ya vitabu hizi inavutia sana. Vimepangwa vizuri juu ya uso mweusi. Hii inaashiria kusoma au duka la vitabu.

Watoto wawili wakicheza mpira wa miguu. Wamevaa fulana nyekundu na kaptula. Kocha wao amevaa fulana ya samawati yenye neno coach anawaangalia. Uwanja unaonekana kuwa wa udongo. Nyuma yao kuna majengo ya shule.

Chumba rahisi cha kulala chenye kinaonyesha unyenyekevu. Kitanda kimewekwa na kufunikwa kwa shuka ya kijani kibichi, juu yake imetundikwa neti ya mbu. Kuna kabati kubwa la mbao lenye rangi ya udongo, na dirisha lenye kioo. Ukutani umening’inia msalaba. Chumba kinaonekana kimetulia, na sakafu yake ina rangi ya kahawia.

Darasa tupu lenye madawati na viti vyeupe na kahawia. Kuna madirisha makubwa matatu yenye mapazia meusi. Pembeni kuna ubao mweupe na meza ndogo yenye tarakilishi. Taa za dari zinang'aa. Inaonekana ni chumba safi na tayari kwa masomo.

Darasa tupu. Viti na meza nyingi zimepangwa kwa utaratibu zikiangalia ubao mweusi. Mbele kuna dawati la mwalimu. Kwenye ukuta kuna ramani imetundikwa. Darasa linaonekana safi likiwa safi kwa wanafunzi.

Vitanda viwili vya kulala vya ghorofa, vimetegenezwa kwa mbao nyepesi. Magodoro ya kahawia yametandikwa chini. Juu ya vitanda vya mbao kuna mifuko ya plastiki iliyojazwa vitu. Ukuta wa nyuma una mapazia ya rangi ya kijani na manjano. Sakafu inaonekana kuwa ya zege.

Maabara ya tarakilishi yenye tarakilishi nyingi. Dawati refu zimewekwa sambamba. Viti vingi vimepangwa mbele yake. Kompyuta na skrini nyeusi zinatambulika. Kuta zina rangi ya samawati. Taa za dari zinatoa mwangaza.

Chumba cha kisasa chenye kilakitu. Kitanda kizuri kimeandaliwa kwa usingizi na kuna meza ya kusomea karibu. Jiko dogo limewekwa pembeni likiwa na sinki na kabati. Chumba kinaonekana safi, kimepangwa vizuri kikionyesha nafasi ya kuishi.

Ukumbi mkubwa chuoni, una viti vingi vya mbao. Vimepangwa kwa safu. Kuna ngazi panda za kuelekea juu. Ukuta una paneli za mbao. Dari ina mapambo ya mraba. Nafasi inaonekana kutumika kwa mihadhara. Hakuna mtu ndani yake.

Maabara kubwa yenye meza ndefu, sinki za samawati zimewekwa kila mahali. Madirisha makubwa yanatoa mwangaza wa kutosha. Kabati nyingi za samawati ziko pembeni ya ukuta. Sakafu safi inang'aa. Chumba kiko tupu bila watu.

Darasa tupu. Dawati zimepangwa kwa safu ndefu. Madirisha makubwa yameruhusu mwanga kuingia. Kuna ubao mweupe mbele na milango inaonekana upande wa kulia. Dari ina taa nyingi. Inaonekana tayari kwa wanafunzi au imemaliza somo.

Kundi kubwa la watu wameketi chini kwenye nyasi wakiwa wamezungukwa na miti mirefu na vichaka. Wengi wao wanaonekana vijana. Wamevalia nguo za kawaida baadhi wakiwa na kofia. Wanatazama upande mmoja wengine wakizungumza.

Sherehe ya tuzo kanisani au ukumbini. Watu kadhaa wamesimama jukwani, wengine wakiwa wamevalia sare za shule. Mwanamke mmoja anampa mwanafunzi wa kiume cheti, kuashiria kutambuliwa. Ummati wa watu unaonekana nyuma wakishuhudia tukio hilo. Kila mtu anaonekana kufurahia.

Mwalimu mwanamke na mtoto wakicheza pamoja. Mwalimu ana miwani anacheka, mtoto anaangalia mchezo. Wanatumia kifaa cha kuchezea chenye rangi ya pinki na njano. Wako kwenye meza nyeupe darasani. Kuna vifaa vya kufundisha nyuma. Ni mazingira ya kijifunza.

Kundi la watoto wapatao kumi na mbili wengine wakiwa wa asia wamevalia sare zinazofanana za rangi ya samawati na suruali fupi za rangi ya kaki. Wanaonekana kuwa na umri ya shule ya chekechea au shule ya msingi.

Mwanamke mchanga amekaa mezani akichora. Anavaa miwani na anatabasamu pana. Nywele zake ndefu zimefungwa nyuma. Nguo yake ni ya samawati na ana shati nyekundu ndani. Penseli nyingi za rangi ziko mbele yake. kuna vikombe viwili vilivyojaa vifaa.

Mwalimu mwanamke akizungumza na mwanafunzi msichana darasani. Msichana amekaa kwenye dawati , amevaa nguo ya mstari wa samawati na nyeupe na anaonekana akijibu. Mwalimu amevaa shati la samawati, anatabasamu na anaonekana kumsaidia.

Mkono wa mtu umewekwa vidole vyake juu ya karatasi iliyo na maandishi ya watu vipofu. Maandishi yanaundwa na nukta ndogo zilizoinuka zikionyesha kuwa mtu anasoma kwa kugusa. Karatasi imefungwa na spiral nyeusi.

Mwalimu mwanamke na mwanafunzi msichana wakiwa darasani. Msichana huyo ana tabasamu pana. Amevaa miwani na ana nywele zilizofungwa pande mbili. Amevaa shati la rangi ya chungwa na anashika penseli. Pembeni mwalimu anacheka. Amevaa shati la rangi ya samawati.

Walimu wawili darasani, mwanamke anaongea akionyesha kitu kwa mikono yake. Mwanaume anashika chaki, anatabasamu nyuma yake. Ubao wa kijani wenye fomula za fizikia unaonekana. Wamevalia nadhifu. Inaonekana ni somo la sayansi. Mwalimu wa kike anafundisha.

Wanawake wawili na mtoto mmoja wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Mtoto mdogo mvulana ameketi kwenye kiti na ana penseli nyekundu mkononi. Anajaribu kuchora au kuandika karatasi nyeupe iliyopo mezani.

Mtoto mdogo msichana akicheza au akijifunza kwa kutumia kifaa cha monchhesaurri au mchezo wa kielimu. Amevalia miwani ya zambarau na nguo ya rangi ya waridi. Anaonekana akizingatia sana anachokifanya.

Msichana mdogo akitabasamu. Amevaa miwani na shati la njano. Anashika ubao wenye herufi za rangi. Herufi zimepangwa vizuri. Nywele yake ndefu zimefungwa. Msichana anakaa kwenye kiti cha njano. Mwanga unamulika vizuri kutoka dirishani.

Kijana ambaye anatabasamu, amevaa fulana ya rangi ya chungwa. Anashika kalamu ya kijani, anaandika kwenye daftari ndogo. Meza yake imejaa vitu vya kujifunzia. Rafu ya vitabu inaonekana nyuma.

Msichana mweusi aliyekalia kiti cha magurudumu, anaonekana kuwa darasani akisikiza kwa makini, amevaa shati la waridi, na suruali ambalo ni la samawati. Nyuma kuna wanafunzi wengine ambao pia wanamsikiza mwalimu.

Mwanamke mwalimu anaonekana akifurahia, amevaa shati la kijani hafifu. Watoto wawili wanaonekana wakifurahia darasa. Mkono wa msichana umenyanyuliwa juu, wote wawili wanacheza. Hii inaashiria mazingira ya kufurahisha shuleni. Mwanga unaamulika vizuri ndani.

Msichana mdogo ameketi mezani darasani akiwa amevaa barakoa ya buluu. Anaonekana akitumia lugha ya ishara kuwasiliana huku mwalimu au mtu mzima mwengine akionekana sehemu ya chini akimjibu kwa ishara. Mezani kuna daftrai lililofunguliwa na penseli.

Vijana watatu wakiwa wameketi kuzunguka meza nyeupe, labda wakifanya masomo au mradi fulani. Mmoja amevaa shati la njano, mwengine jeusi na wa tatu shati la kijani na mistari mieupe. Tarakilishi mpakato iko wazi juu ya meza karibu na vitabu na daftari. Kuna pia kikombe, chombo cha penseli na kikotoo.

Watu wawili wakifurahi, labda wakicheza au wakisherehekea jambo fulani. Mwanamume anacheka kwa furaha akiwa amevaa shati la kijivu na saa mkononi. Mwanamke aliyevaa miwani na shati jeupe anatabasamu sana.

Mwalimu mwanamke akifundisha watoto wawili, mvulana na msichana. Watoto wote wamevalia miwani na vifaa vya kusaidia kuskia. Mwalimu anatabasamu na anaonekana akiongea nao. Wote wameshikilia vitu vidogo mkononi. Nyuma yao kuna ramani ya dunia.

Watoto wengi kwenye viti vya magurudumu. Mmoja katikati anatabasamu sana na anaonekana mwenye furaha. Mwingine pia anaonekana nyuma. Ni kama tukio la kijamii au mkusanyiko. Licha ya changamoto zao wanaonyesha shangwe.

Msichana akitumia mdomo wake kuandika. Hana mikono. Anatumia kalamu kinywani kuandika kwenye daftari. Upande wa kushoto anaonekana akishikilia kitabu cha majani kwa kinywa chake. Ni mfano wa azma na bidii licha ya changamoto. Ana ulemavu wa viungo lakini anaendelea kusoma.

Mwanamke akichuguza meno ya mtoto mdogo. Anatabasamu kidogo akishirikiana vizuri. Vidole vya mwanamke vinashikilia mashavu ya mtoto. Anaonekana kuwa daktari wa meno au mtaalam. Chumba kinaonekana safi na chenye mwanga. Nyuma kuna rafu zenye vitu vya rangi. Taswira ya utunzaji wa afya ya meno kwa watoto.

Kijana mdogo amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Ana tabasamu wazi na kuelekea kamera, mkono wake mmoja umeelekezwa mbele. Amevaa shati jeupe na kaptula la samawati. Nyuma yake, watu wengine wanaonekana hafifu. Mazingira ni shuleni. Mvulana anadhirisha furaha tupu.

Wanafunzi wawili, kijana na msichana wenye ulemavu wa kuona. Wamevaa sare za shule, msichana akiwa na samawati iliyokolea na kijana akiwa na samawati nyepesi. Wawili hao wanaonekana kuzingatia masomo yao. Kitabu ki wazi mbele yao.

Mwalimu mwanamke akishirikiana na mvulana kijana mwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana wenye furaha wakitabasamu. Wako mezani wakiangalia kitabu chenye picha. Mwanamke anaelekeza kwa kidole chake. Vitu vingi vya kuchezea na kujifunza viko juu ya meza.

Mwanamke na mtoto wakitumia kompyuta kibao. Anaonekana kuwa mwangalifu na anashika vifaa vya kuchezea. Antabasamu na anaonekana akimsaidia mtoto. Wamekaa kwenye meza ya mbao. Kuna michezo ya treni na magari, inaonyesha muda wa familia au kujifunza pamoja.

Mwalimu mwanamke akimsaidia mtoto wa kike. Mtoto anaonekana akitumia tarakilishi ndogo na anaonekana kufikiria sana. Mwalimu anamuongoza kwa upole. Wote wamekaa kwenye dawati darasani. Bodi nyeusi na ramani ya dunia zinaonekana nyuma. Inaonyesha kujifunza shuleni.

Kijana akicheza na mchezo wa kujifunza. Yuko kwenye kiti cha magurudumu akionyesha furaha kubwa kwa tabasamu pana. Mchezo huo una rangi nyingi ukiwepo mbele yake. Hali hii inaashiria furaha na matumaini.

Kijana akiwa kwenye kiti cha magurudumu na mwanamke. Mwanamke anashikilia kitabu akimuonyesha kijana kitu fulani. Wote wa tabasamu usoni wakionyesha furaha. Nyuma yao kuna rafu yenye vitu vingi vya kuchezea. Mazingira yanaonekana kama chumba cha matibabu au masomo.

Watoto wanne wenye furaha. Mikono yao imepakwa rangi tofauti angavu. Wamevaa fulana nyeupe yenye madoa ya rangi. Kila mmoja anatabasamu na kupunga mkono. Inaonekana walifurahia kuchora. Nyuma yao kuna ukuta wa kijivu. Utoto wao umejawa ubunifu.

Mtoto ameketi mbele ya tarakilishi. Amevaa fulana nyeupe na suruali ya samawati. Mguu wake wa kulia umenyooka akiwa ameweka kipanya juu yake. Anakodisha skrini inayoonyesha picha mbalimbali. Kuna kompyuta zingine kadhaa kwenye meza hiyo ndefu. Inaonekana kama anajifunza au kucheza. Hii ni shughuli ya kisasa.

Mwanamke anazungumza na mtoto mdogo. Wameketi kwenye viti, wakitazamana. Mtoto anaonekana akielezea kitu kwa ishara ya mikono. Mwanamke anamiwani ya macho. Hali hii inaashiria mawasiliano muhimu.

Mvulana mdogo akifanya kazi ya shule. Ni mlemavu na amevaa shati la samawati na anatumia mguu wake kuandika kwenye karatasi. Mvulana mwingine yuko karibu naye akifanya kazi yake. Meza imejaa vitabu, kalamu na vifaa vingine vya shule. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma ya darasa.

Mwanaume akimfundisha mtoto, mkufunzi ameegama akitazama kitabu, mvulana amevaa miwani na kifaa shingoni. Wote wawili wanatazamana huku wakitabasamu. Inaonekana kama darasa. Huu ni mfano mzuri wa elimu maalum.

Mtoto mdogo anacheza mezani. Anaweka maumbo ya rangi. Mtu mzima yupo nyuma yake. Saa kubwa ya kupendeza imewekwa karibu. Penseli nyingi zimejaa kikombe. Jedwali jeupe linatumika. Wote wamejikita kwenye mchezo.